Mtu ameketi mbele ya kompyuta mpakato, vidole vyake vikiwa juu ya kibodi. Juu ya picha ikoni ya kidijitali zenye mandhari ya elimu kama vile kitabu, kofi ya kuhitimu na kompyuta ndogo zimeelea. Nuru hafifu inaonekana kutoka nyuma ikionyesha umakini katika kazi inayofanywa.

Mwanamke huyu mwenye nywele zilizokunjamana na miwani ameketi mezani akifanya kazi. Anaonekana akitumia kompyuta mbali huku akiandika kwenye daftari wazi. Tabasamu lake linadokeza umakini na kuridhika na kazi anayofanya.

Mwanamke ameketi kwenye sofa yenye rangi ya zambarau iliyokolea akitumia kompyuta ndogo. Amevaa hijabu ya rangi ya kijivu na nguo za starehe akionekana kujishughulisha na kazi yake. Juu ya meza ndogo iliyo mbele yake kuna magazeti yaliyopangwa vizuri na mshumaa kadhaa.

Mtu anatumia kompyuta ndogo kwa ajili ya mkutano wa video au kujifunza mtandaoni. Skrini ya kompyuta inaonyesha mwanamke akitabasamu; akionyesha mawasiliano ya ana kwa ana kupitia mtandao. Dawati limepambwa kwa vitu mbalimbali kama vile vitabu, kikombe na mmea mdogo, ikionyesha mazingira ya kazi au kujifunzia.

Mwanaume aliyevaa suti na tai ameketi mezani akifanya kazi kwenye kifaa cha kieletroniki kinacho fanana na kompyuta kipao, anaonekana akikusa skrini kwa kidole chake huku akiwa na daftari na kalamu mbele yake.

Mikono inachapa kwenye kibodi cha kompyuta ndogo. Kompyuta hio iko wazi na inaonyesha skrini yenye nyaraka au tovuti fulani. Nyuma yake kuna skrini nyingine kubwa ya kompyuta ikionyesha mazingira ya ofisi au mahali pa kazi. Inaonekana mtu huyu anajishughulisha na kazi ya kompyuta.

Mtu anaonekana mbele ya kompyuta mpakatao iliyowekwa juu ya meza ikionyesha dhana za online education webinar na e-learning . Vikombe vya kahawa na vitabu vipo mezani. Hali hii inaonyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa mbali.

Mwanamke mmoja ameketi akitumia kompyuta ndogo. Amevaa hijabu nyeusi na sweta ya rangi ya kijivu isiyokolea. Mwangaza wa jua unapenya ndani ya chumba na kumuangazia mwanamke huyu ukionyesha ukuta wenye rangi isiyokolea nyuma yake.

Mwanamke amekaa mezani akitumia kompyuta ndogo kwa umakini. Amevalia sweta laini na nywele zake ndefu za rangi ya dhahabu zimemfikia begani. Juu ya meza, karatasi na daftari zinaonekana kuashiria anafanya kazi au anajifunza.

Wanawaake wawili wameketi chini kwenye sakafu ya mbao wakijishughulisha na shughuli ya kujifunza au kufanya kazi. Mmoja wao amevaa kofia ya rangi ya zambarau iliyokolea na koti la kahawia akishikilia kalamu na kitabu. Mwenzake ambaye ana nywele zilizosokotwa anashikilia kitabu wazi na kalamu.

Dhana ya elimu ya kisasa inawasilishwa ikichanganya teknolojia na vitabu. Kompyuta ya mikononi iko mbele, skrini yake ikionyesha jengo la rangi ya watu walio karibu, ikionyesha mazingira ya kujifunzia yenye shughuli. Nyuma ya kompyuta hiyo kuna kitabu kikubwa kilichofunguka, kurasa zake zikionyesha ikoni mbalimbali za elimu kama vile kofia za kuhitimu na vyombo vya kimwili.

Mwanamke anatabasamu akiangalia kamera. Amevalia koti la samawati la biashara na yuko mbele ya kompyuta mpakato. Anaonekana kuwa katika mazingira ya ofisi labda akifanya kazi au akishiriki mkutano. Uso wake unaonyesha tabasamu la upole na la kirafiki.

Mwanamume anaonekana akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo na vitabu. Amevaa shati la kijivu na anaonekana akifanya kazi au kusoma. Kuna chupa ya maji na madaftari juu ya meza. Mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu.

Mfumo wa kujifunza mtandaoni unaonyeshwa kwa picha ya kompyuta ya mkononi yenye vitabu vitatu vikubwa vinavyotoka kwenye skrini, ikionyesha elimu dijitali. Mwanamke amesimama karibu na ubao mweupe wenye orodha ya mambo akionyesha mwelekeo.

Mtu anatumia kompyuta ndogo iliyo wazi na skrini inaonyesha neno E-learning , ikifuatana na ikoni ya kompyuta ndogo yenye kalamu. Mikono ya mtu huyo inaonekana ikiandika kwenye kibodi. Karibu na kompyuta hiyo kuna kikombe cheupe na nyuma kuna miwani na daftari. Mazingira yanaashiria eneo la kusoma au kufanya kazi.

Katika darasa watoto wanne wamejikita katika kutumia kompyuta wakionyesha udadisi na shauku ya kujifunza. Mmoja wao anashikilia kipanya huku mwingine akionyesha kitu kwenye skrini akionyesha ushirikiana.

Watu wanne wanaonekana wakifanya kazi pamoja kwenye kompyuta ndogo wawili kati yao wamevalia mashati ya buluu mwanamke mmoja ana shati la waridi na mwingine ana shati jeupe wote wanaonekana wakiangalia skrini ya kompyuta ndogo na mmoja wao anaelekeza kitu.

Mwanamke na mtoto mdogo wamekaa kwenye meza yenye vitabu, mwanamke anaonekana akimsaidia mtoto kujifunza akishika kalamu pamoja naye. Juu ya meza kuna taa nyeusi na rundo ya vitabu vingine, pamoja na sufuria ndogo ya mimea.

Msichana anaonekana amekaa mbele ya kompyuta ndogo akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni. Anaonekana akizungumza au kuwasiliana kupitia kompyuta. Huku akitumia mikono yake kueleza jambo. Amezikaa kwenye meza nyeupe ambayo pia ina kalamu na vitabu vingine.

Mtu anaonekana akiangalia kompyta ndogo iliyo wazi ikiwa na mkutano wa video ukiendelea. Skrini inaonyesha picha za watu mbalimbali, kila mmoja akiwa na majina yake ya kwanza yaliyofupishwa au herufi za kwanza.

Msichana anaonekana akishirika katika somo la mtandaoni, akiwa amevaa vipokea sauti masikioni na akiandika madokezo. Kompyuta yake inaonyesha mwalimu akifundisha, labda kupitia programu ya mkutano wa video. Anaonekana kujishughulisha na masomo yake, akiwa ameketi mezani na vitabu vikiwa wazi karibu naye.

Msichana mdogo anaonekana ameketi kwenye kiti cha waridi akiangalia kompyuta ndogo iliyo mbele yake. Ana nywele ndefu zilizofungwa pande zote mbili na amevaa shati lenye milia ya rangi mbalimbali. Kwenye skrini ya kompyuta ndogo, mwalimu anaonekana akimfundisha somo, jambo linaloweza kuashiria kuwa msichana huyu anajifunza kwa njia ya mtandao.

Maktaba iliyojaa vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu za mbao. Watu kadhaa wanaonekana kuwa wanawake wanachunguza vitabu au kuvipanga. Mmoja wao ana nywele ndefu zilizofumwa na amesimama karibu na ngaazi ndogo akionyesha urefu wa rafu. Wengine wamevaa hijabu wakibishana na vitabu katika sehemu tofauti za maktaba.

Chumba cha kikao au cha kujifunzia kina meza kadhaa za mbao. Kuna viti vilivyowekwa kuzunguka meza hizo kuwashiria kuwa kinaweza kutumika kwa mikutano au masomo ya kikundi. Dirisha kubwa linalo ruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba.

Chumba cha kulala kimepangwa kwa samani za mbao zenye rangi ya kahawia nyekundu. Kuta zimepakwa rangi ya zambarau iliyokolea zikipa chumba muonekano wa kipekee. Kuna vitanda viwili vilivyotandikwa shuka nyeupe na kimoja kiko mbele ya kabati kubwa la mbao lenye sehemu ya kuihifadhi vitu na kioo.

Maktaba yenye vitabu vingi inajionyesha ikiwa na rafu zilizojazwa vitabu na meza kadhaa za kusoma. Wanafunzi kadhaa wanaonekana wamejikita katika masomo yao wakisoma vitabu na kufanya utafiti. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha ya juu ukiangazia nafasi hiyo na kuunda mazingira tulivu.

Chumba kina vitanda viwili vikiwa vimetandikwa kwa shuka zenye muundo na mito myeupe. Vitanda hivyo vimepangwa karibu na ukuta mweupe vikionyesha nafasi ya kulala yenye utulivu. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao au vigae vya rangi ya kahawia ikiongeza joto kwenye chumba.

Katika chumba hiki, vitanda viwili vya ghorofa vimepagwa vizuri vikiwa na magodoro meupe na mashuka safi. Pazia la kijani limetudikwa kwenye dirisha kubwa likitoa mwanga wa kutosha ndani ya chumba.

Kuna majengo kadhaa yenye kuta za rangi ya kawahia na paa la matofali yakipatikana katika eneo linaonekana la makaazi. Nguo zimetundikwa nje zikikaushwa kuashiria uwepo wa watu wanaoishi hapo. Kwa mbali majengo makubwa zaidi yanaonekana yakionyesha kuwa eneo hili lina mchanganyiko wa miundo tofauti.

Chumba cha bweni kimejaa vitanda vya chuma vilivyo pangwa kwa safu ikionyesha nafasi ya kulala kwa watu wengi. Kila kitanda godoro lina muundo wa rangi ya kahawia na baadhi ya vitanda vina matandiko. Dirisha lenye mapazia ya kijani kibichi linaonekana nyuma likiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Uwanja wa michezo wenye udongo mwekundu uliogumbika na wanafunzi wakicheza mpira wa kikapu wakionyesha shughuli za nje. Majengo marefu yanaonekana nyuma yanaashiria shule au taasisi ya elimu huku miti mikubwa ikitoa kivuli.

Jengo la ghorofa mbili limejengwa kwa mawe na lina paa la rangi la kahawia. Mbele ya jengo hili, kuna uwanja wa michezo wenye rangi mbalimbali, unaojumuisha nyumba ndogo ya kijani kibichi na rampa ya kuteleza ya njano.

Mashindano ya riadha ya watoto yanaendelea kwenye uwanja mkubwa wa kijani kibichi. Watoto kadhaa wanakimbia kwa kasi, wakipita juu ya viunzi vidogo vya rangi ya manjano. Kando ya uwanja kuna hema mbili kubwa zilizosimama zikiwapa hifadhi wazazi na walimu wanaoshuhudia tukio hilo.

Mito miwili iliyopambwa kwa mistari ya rangi ya kijivu na nyeupe imewekwa vizuri juu ya kitanda cheupe. Kitanda kinaonekana kuwa kimetandikwa vizuri na safi. ikipendekeza chumba cha kulala kinachopendeza

Chumba kidogo ambacho ni makazi ya mtu binafsi, kikiwa na kitanda kimoja kilichotandikwa shuka zenye mistari na mito mwekundu. Pembeni, kuna televisheni ndogo imewekwa kwenye rafu ya ukutani. Ikiwa na nyaya zinazoning'inia. Mapambo machache na picha zimebandikwa ukutani.

Chumba kinaonekana kuwa na kitanda cha ghorofa chenye matandiko ya rangi ya waridi. Kuna dawati na rafu zilizojaa vitu mbalimbali ikiwa ni pamoja na chupa na vitu vya mapambo. Kiti cha samawati kimeegeshwa karibu na dawati. Mlango unaonekana upande wa kushoto wa picha.

Kijana mdogo anaonekana akijifunza kuogelea amevalia kofia nyeusi na miwani ya buluu akionyesha utayari wake katika shughuli hio maji yanaruka karibu naye kuashiria mwendo wa huu shughuli upande wa nyuma kamba za bwawa la kuogelea zinaonekana zikigawanya njia za kuogelea.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanshindana vikali uwanjani wakiwa wamevalia jezi zenye rangi tofauti. Mchezaji mmoja ameshika mpira an anaonekana akijaribu kumkimbia mpinzani wake. Huku wengine wakimzunguka.

Chumba hiki kinaonekana kuwa cha kulala, labda cha hosteli chenye vitanda vya gorofa. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kitanda cha juu na mwingine amejilaza katika kitanda cha chini. Mwanamke wa tatu anaonekana akiwa amesimama, akitumia simu yake.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa mkutano. Kuna viti vingi vya rangi ya buluu vilivopangwa kwa safu nadhifu vikielekea kwenye jukwaa au eneo la mbele. Kuta zimefunikuwa kwa paneli za mbao na kuna madirisha madogo yanayoruhusu mwanga kuingia. Kwa mbali kuna ngazi zinazoelekea juu ukumbi huu unaonekana kuwa tayari kwa hafla au mikutano.

Msichana mmoja amesimama kwenye ngazi ndani ya maktaba akisoma kitabu kwa umakini. Rafu za vitabu vimejaa vitabu vya aina mbalimbali vikionyesha mkusanyiko mkubwa wa rasilimali ya kusoma. Mwanga wa asili unaingia ndani ya maktaba ukiangazia vitabu na kuunda mazingira mazuri ya kusoma.

Ukumbi mpana wa chakula, labda wa shule au taasisi, umepangwa kwa safu za meza ndefu na viti. Kuta zimepakwa rangi ya bluu chini na nyeupe juu, zikitoa mwonekano safi na wazi. Madirisha kadhaa huruhusu mwanga wa asili kuingia na kuna taa zinazoning'inia kutoka dari yenye mbao za mapambo.

Chumba kidogo kimepangwa kwa ajili ya kulala, kikiwa na kitanda kimoja kilichofunikwa shuka ya kijani kibichi. Kabati kubwa la mbao lenye kioo limekaa upande wa kulia wa chumba. Mazingira yanapendekeza chumba cha kulala cha kawaida au chumba cha wageni.

Katika chumba cha mabweni vitanda viwili vya ghorofa vimepangwa, kila kimoja kikiwa na godoro na shuka zenye rangi. Kabati nyeupe za kuhifadhia nguo na vifaa zimeunganishwa kwenye ukuta, zikionyesha nafasi ya kutosha. Sakafu ina vigae vyenye muundo na kwa mbali sinki la kuogea linaonekana, likionyesha huduma za msingi.

Sehemu ya vitabu imejaa machapisho mbalimbali yakiwemo Children's Atlas of the World lililokuwa mbele. Vitabu vingine kama The Picture Encyclopedia vinaonekana vikiwa vimepangwa kando yake, vikiashiria mikusanyiko wa rasilimali za kielimu.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa kinaonekana. Kila kimoja kikiwa na magodoro yenye rangi ya bluu na miraba yeupe. Mtu mmoja anaonekana ameketi kwenye kitanda cha chini cha ghorofa. Mwanga unamlika kupitia dirisha lililo na mapazia yaliyofunguliwa.

Lango kuu la kisasa la chuo kikuu cha Kenyatta linasimama wazi, likiwa na rangi nyeupe na buluu, likipambwa kwa nembo ya chuo. Barabara pana ya lami yenye alama za njano na nyeupe inaelekea langoni, huku nguzo zenye milango ya chuma zikionyesha usalama.

Kuna darasa lililojaa wanafunzi waliovalia fulana nyekundu. Wameketi mbele ya kompyuta. Mwalimu anaonekana akisimama mbele ya darasa akifundisha au akitoa maelekezo. Kompyuta nyingi zimepangwa kwa utaratibu kwenye meza zikionesha mazingira ya kujifunzia kidijitali.

Watu kadhaa wamekaa kwenye meza kila mmoja akiwa na kompyuta yake ndogo wazi mbele yao, inaonekana nikikao cha mafunzo au warsha labda kama inavyo adhiriwa na bango lenye nembo ya tech camp lililoko nyuma kushoto, mtu mmoja anaonekana akiwa ameketi mgongo umegonga kiti akionekana kushuriki vikamilivu.

Chumba cha darasa au maktaba kinachoweza kuwa kimeandaliwa kwa ajili ya kujifunza, kinaonekana wazi. Kuna meza ndefu iliyozungukwa na viti vingi vya mbao, Ikionyesha nafasi ya kuketi kwa kundi la watu.

Ukumbi umejaa wanafunzi au watu wazima walioketi kwenye viti vya mbao. Wamepangwa kwa safu ndefu na kila mmoja anaonekana akizingatia kazi yake. wengi wao wameinama jambo linaloweza kuashiria kuwa wanafanya mtihani au jaribio.

Maktaba inaonekana ikiwa na meza na viti vingi vilivyopangwa kwa ajili ya kusoma. Kuna madirisha marefu yenye mapazia ya bluu. Rafu za vitabu zinaonekana zikiwa zimejaa vitabu kwa mbali. Eneo hili linaonekana kuwa tulivu na linafaa kwa masomo.

Jengo refu la gorofa nyingi lina balconies zenye kinga nyeupe zinazozunguka kila sakafu, zikionyesha usanifu wa kisasa. Kuta za jengo zina rangi ya kijivu na peach ; zikitoa muonekano wa kuvutia na wa kupendeza. Miti midogo iliyopandwa mbele inaongeza uzuri wa asili, huku mazingira yakionyesha eneo la mjini lenye mwanga wa jua.

Madawati mengi meupe na viti vya samawati vimepangwa kwa safu nadhifu tayari kwa wanafunzi. Sakafu ina rangi nyekundu iliyokolea ikitofautiana na ukuta zisizo na rangi nyingi. Mwangaza hafifu unaingia ndani, ukiangazia nafasi tuku ya kujifunzia. Inaonekana kama darasa ambalo halina mtu kwa sasa.

Ndani ya maktaba yenye vitabu vingi; wanafunzi wengi wamekaa kwenye meza ndefu za mbao wakisoma. Rafu za vitabu zimejaa vitabu vya kila aina, zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa maarifa. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha ukiangazia eneo la kusomea.

Rafu ndefu za vitabu zinapita sambamba, zikiunda njia ndefu inayoonekana kupotea mbali. Kila rafu imejaa vitabu vya ukubwa na rangi tofauti, zikijenga mkusanyiko mkubwa wa maarifa. Taa za dari zinatoa mwanga mweupe, zikiangazia nafasi hiyo na kuruhusu vitabu kuonekana vizuri.

Chumba kisicho na samani kinaonekana kikiwa na sakafu ya mbao yenye rangi ya kahawia inayong'aa. Ukuta wa rangi wa waridi unapamba chumba ukiipa nafasi hio mwonekano wa joto. Dirisha kubwa lenye grill za usalama linatoa mwanga wa kutosha na mtazamo wa nje.

Wanawake kadhaa wamevalia sare nyeupe na suruali nyekundu wakionyesha wanafunzi wa uuguzi au wahuguzi wakijifunza. Wamekusanyika karibu na kitanda cha hospitali chenye mgonjwa wa mfano wakionyesha mazoezi ya huduma ya wagonjwa.

Chumba cha darasa kimejaa madawati na viti vilivyopangwa kwa utaratibu, vikisubiri wanafunzi. Hakuna mtu anayeonekana ndani ya darasa, na hivyo kuashiria huenda ikawa tupu au liko likizo. Kuta za darasa zimepambwa kwa mabango ya elimu na chati, zikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Sherehe ya utoaji tuzo inaendelea ndani ya jengo linaloonekana kuwa kanisa au ukumbi wa shule. Mwanamke mmoja anatabasamu huku akimuabiri cheti mwanaume aliyevaa suti na wanafunzi kadhaa waliovaa sare za shule wamesimama nyuma yao.

Wanawake kadhaa wamevalia mavazi ya kupendeza yenye rangi mbalimbali na wanaonekana wakifurahia. Juu yao mapambo ya baluni zenye rangi nyeusi, nyeupe, kijani kibichi na nyekundu yananing'inia kutoka kwenye dari

Mwalimu na wanafunzi wawili wanaonekana wakifanya majaribio ya kisayansi darasani au mahabara. Vioo mbalimbali vilivyo na vimiminika vya rangi tofauti vimewekwa juu ya meza. Mwalimu anaonekana akishikilia chupa yenye kimiminika chekundu huku akisimama karibu na mwanafunzi

Ukumbi mpana unaonekana kuwa wa shule. umejaa wanafunzi walioketi kwenye madawati wanafunzi hawa wamevaa sare za shule zikiwemo sketi zenye miraba na fulana za samawati .Wamepangwa kwa safu na kila mmoja anaonekana akizingatia karatasi iliyo mbele yake.

Wanafunzi watatu waliovalia sare wameketi kwenye madawati darasani. Darasa linaonekana kua safi na lenye mpangilio. Hii inaweza kua shule ya msingi kulingana na umri wa wanafunzi hawa.

Wanafunzi wameketi katika darasa lenye madawati. Wote wanaonekana wamezingatia mwelekezi ambaye anaonekana akizungumza nao. Mbele Yao Kuna ubao mweupe uliyojaa maandishi. Mazingira yanaonyesha hali ya kujifunza na ushiriki.

Kijana mdogo anayeonekana kuwa na umri wa shule ya msingi, amesimama akitumia kifaa cha kumsaidia kutembea. Amevalia shati la mikono mifupi lenye rangi ya kijivu na buluu na suruali ya jeans. Ana miwani ya macho na anaonekana akitabasamu, jambo linaloweza kuashiria kuwa anafurahiakifaa hicho au anajisikia vizuri.

Watu watatu wamekusanyika karibu na meza ya mikutano. Wawili kati ya hao wanaonekana wakishiriki kikamilifu wakashiria kwa mikono yao kana kwamba wanatoa hoja. Kompyuta mpakato imefunguliwa mbele yao ikiashiria kuwa mkutano unaendelea au kazi inafanywa. Mandhari inaonekana kuwa ya kitaalamu labda ofisini au chumba cha mikutano.

Mwanamke na mtoto mdogo wamekaa mezani wakiwa wamejikita katika zoezi la kujifunza. Mwanamke huyo anaonekana kuwa mwalimu au mtaalumu akimsaidia mtoto kutamka maneno kwa kutumia vitu vyenye rangi tofauti.

Mwanamke na msichana mdogo wanaonekana wakishiriki katika mawasiliano ya lugha ya ishara. Mikono ya mwanamke huyo inaonekana ikifanya ishara huku msichana akionekana akijibu kwa ishara zake mwenyewe.

Msichana mdogo mwenye nywele za dhahabu na miwani ya zambarau anaonekana akicheka kwa furaha huku akicheza na mchezo wa shanga ya waya. Mikono yake imezishikilia shanga hizo na anajihusisha kikamilifu na mchezo huo.

Wanafunzi wawili wakiwa wamevalia sare za shule zenye rangi ya kijani na nyeupe, wamekaa mbele ya ubao mweusi darasani. Mwanafunzi mmoja anaonekana akitumia lugha ya ishara kuwasiliana na mwenzake ambaye anamskiliza kwa makini. Juu ya ubao, kuna maandishi yaliyoandikwa kwa chati, yakiashiria kuwa wanafunzi hao wanajifunza.

Katika darasa la kisasa, mtoto anaonekana anacheza gitaa, akionyesha furaha na ushirikishwaji. Mwalimu anaonekana akitabasamu nyuma ya watoto akionyesha mazingira ya kujifunza yenye upendo.

Watu wawili, kijana wa kiume na mwanamke wanaonekana wakizungumza mezani. Kijana huyu amevaa vulana ya njano na anaonekana akimwelekeza mwanamke kwa mkono wake. Mwanamke amevaa shati lenye michoro ya kijani na anaonekana akiongea, labda akimujibu kijana huyo.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye meza ndefu nyeupe. Kila mmoja akiwa na hadubini yake. Mwalimu anaonekana akiongoza kijana mmoja katika matumizi ya hadubini. Pia kuna mimea midogo kwenye sufuria zilizopangwa kwenye meza.

Kikundi cha watu kimekusanyika katika chumba chenye ukuta wa matofali. Mwanaume mmoja amesimama mbele ya ubao mweupe akifundisha au kueleza jambo fulani. Huku watu wengine wakiwa wameketi wakimsikiliza kwa makini.

Mwanaume mwenye tabasamu ameketi mezani akiandika kwenye daftari huku akiwa ameshika penseli. Amevaa vulana yenye mistari mekundu na mieupe na anaonekana mwenye furaha hali. Meza imepambwa kwa vitabu na madaftari na kadhaa yakionyesha mazingira kadhaa ya kujifunza au kufanya kazi.

Msichana anaonekana akitabasamu kwa furaha. Amekaa nje, labda kwenye bustani au eneo la wazi. Anaonekana kuwa na umri wa ujana. Uso wake unaonekana wa furaha na amani.

Kijana mmoja ameketi chumbani akitumia kompyuta mpakato. Amevalia fulana ya njano na kaptura na anaonekana kuwa amevaa kifaa cha kusaidia kusikia masikioni mwake. Juu ya meza nyeupe kuna karatasi na vitu vingine vya kazi.

Katika bwawa la kuogelea, mwalimu mmoja na watoto wanne wanafurahia somo la kuogelea. Kila mmoja wao ameshikilia ubao wa rangi ya samawati juu ya kichwa chao wakionyesha shauku na msisimuko. Ukuta wa bwawa una vigae vya samawati na ishara ya usalama zikionekana kwa mbali.

Mtu mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisukumwa ma mwanamke aliye simama kando yake. Wote wawili wanatembea kwenye barabara ya ukumbi yenye sakafu iliyo na miraba ya bluu na nyeupe.

Mwanamke anamsaidia kijana mdogo kutembea kwa kutumia kitembezi maaalum. Kijana huyo anatabasamu kwa furaha huku akishikilia kitembezi chake, na mwanamke amemshika mkono kwa upole akimuongoza. Mazingira ni ndani ya nyumba labda chumba cha kuishi chenye zulia na samani chache.

Mwanamume mwenye ndevu na tabasamu ameketi karibu na msichana mdogo wakicheza mchezo wa kujenga kwenye meza. Msichana anaonekana mwenye furaha na anacheka. Wako ndani ya chumba chenye madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili.

Mwanamke mmoja mwenye miwani na tabasamu amemwegemea mtoto wa kiume, wakishirikiana kucheza na kifaa cha kuchezea cha rangi ya waridi na manjano kilicho juu ya meza. Mtoto anaonekana kuwa makini na mchezo huo. Wako ndani ya chumba kinachoonekana kuwa shule au kituo cha watoto.

Mwalimu anaonekana akimsaidia mwanafunzi wake darasani; akimwelekeza kwenye kitabu. Mwanafunzi huyo ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum, anatazama kwa makini akionyesha ushirikiano. Darasa linaonekana kuwa na viti na meza za mbao huku mwanafunzi mwingine akionekana kwa mbali.

Mwanamke mzima na msichana mdogo wanaonekana wakishiriki katika shughuli ya kujifunza darasani. Wote wawili wanatabasamu na kutumia ishara za mikono, labda wakijifunza lugha ya ishara au kufanya mazoezi ya mawasiliano. Mbele yao kuna meza yenye daftari wazi na kompyuta kibao. Ikionyesha mazingira ya kisasa ya kujifunzia.

Rafu ndefu zimejaa vitabu zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa machapisho ndani ya maktaba. Mwanamke anayetumia kiti cha magurudumu anaonekana akizungumza na msichana mdogo wote wakiwa wameshika vitabu.

Katika chumba cha kompyuta kundi la wanafunzi wamekaa mbele ya kompyuta zao wakifanya kazi. Mwanafunzi mmoja mwenye tabasamu la kupendeza amekaa mbele akiangalia kamera huku akionekana kufurahia kujifunza. Mwangaza wa jua unaingia kupitia dirisha ukipamba chumba na nuru.

Kundi la watu wanajihusisha na sanaa na ufundi. Kwenye meza wakiwa wamezungukana. Mwanaume mmoja anaonekana akisoma kitu, huku wengine wakiwa wamejikita katika kazi zao, wakitumia vifaa mbalimbali.

Wanawake wawili wamekaa mbele ya kompyuta wakionekana kujihusisha na kitu kwenye skrini. Mwanamke mmoja anaonekana akimwelekeza mwenzake ambaye amevaa miwani. Wote wawili wako makini na wanajitazama kwenye skrini ya kompyuta. Mazingira yanapendekeza kuwa wako ofisini au mahali pa kazi.

Kijana anaonekana akiwa ameketi mezani, akisoma kitabu chenye mwandiko wa braille kwa kutumia mikono yake. Amefumba macho au anayafumbua kidogo, akionyesha anaweza kuwa anajishughulisha kikamilifu kwa mwandiko huo wa mguso.

Kijana mmoja ameketi kwenye kiti maalum kinachofanana na kiti cha magurudumu akiwa ndani ya chumba kinachoonekana kuwa darasa. Macho yake yanaonekana kutazama juu na mkono wake uko karibu na mdomo wake akionekana kufikiria au kuwa makini.

Kijana mmoja amevalia fulana ya njano na amebeba mkoba mgongoni huku akiwa ameshikilia vitabu na madaftari mikononi mwake. Anaonekana akitembea katika jengo lenye nafasi kubwa zenye madirisha makubwa na ngazi zinazoonekana nyuma.